Mtu anampa mwanamke chakula huku akiwa amebeba mtoto mdogo. Mwanamke na mtoto wanaonekana kuwa na njaa. Mili yao dhaifu, mazingira yanaonekana ni ukame. Ardhi ni kavu na hakuna mimea mingi.

Picha inaonyesha jozi ya forceps na glasi ya hudubani inayotumika katika kliniki ya meno. Vifaa hivyo vinatumika kwa maandalizi ya matibabu. Mazingira yanaonyesha usafi na mpangilio wa kitaalamu.

Mtu anaonekan akisafisha meno akitumia mswaki wa kienyeji uliotengenezwa kutoka kwa mti maalum, anafanya hivyo kwa makini akifuata mbinu za asili za usafi wa kinywa, mazingira yanaonyesha matumizi ya tiba za jadi.

Daktari wa meno yuko na mgonjwa. Amevaa glavu na anashika vifaa maalumu vya kazi yake. Anaonekana tayari kuanza matibabu huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha matibabu. Mazingira ni safi na ya kitaalamu .

Gari la Redcross linaonekana likiwa katika eneo linaloashiria tukio la dharura au jambo. Mazingira yanaonyesha hali ya tahadhari , huku gari hilo likiwa tayari kwa shughuli za msaada na kuokoaji.

Miti mingi imekatwa na ni michache tu iliyosalia. Hali hiyo imeathiri mtiririko wa maji ambao Sasa umepungua. Mazingira yanaonyesha athari za uharibifu wa misitu na mabadiliko ya hali ya hewa.

Huduma ya afya na miundombinu yake zinaonyeshwa hapa ambapo friji inaonekana lakini haliko wazi vizuri. Linaonekana kuwa na uchafu kwa kiasi jambo linaloweza kuathiri usafi unaohitajika katika mazingira ya afya.

Kifaa cha kitabibu kilicho safi kinaonekana kikiwa na umbo lililofanana na jiko la presha. Imewekwa mahali safi na kinaonekana kuwa katika mahali nzuri ya matumizi ya kiafya. Mazingira yanazingatia usafi wa hali ya juu.

Vifaru viwili vya kutupia taka za kitabibu, vinaonekana. Kila kimoja kikiwa na rangi tofauti kuashiria aina ya taka. Vimewekwa mahali safi na salama. Ikionyesha utunzaji sahihi wa taka hatarishi katika mazingira ya afya.

Kuna marundo manne ya vifaa vya matibabu juu ya meza safi. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri, vikionyesha hali ya usafi na utaratibu katika mazingira ya afya. Meza inaonekana kutumika kwa maandalizi ya huduma ya matibabu.

Bango linaelimisha kuhusu afya ya akili likihimiza watu wazungumze na watafute msaada wanapopitia changamoto za kiakili. Maneno yenye ujumbe mzito na picha zenye mvuto vinaonyesha umuhimu wa kujali afya ya akili kwa kila mtu.

Mtu anaonekana kwenye bango linaloelimisha kuhusu matatizo ya afya ya akili. Ujumbe unaonekana kusisitiza umuhimu wa kuzungumza na kutafuta msaada. Muonekano wa bango ni wakuvutia na unalenga kuhamasisha jamii.

Mtu anaonekana akishika kichwa chake kwa mikono. Sura yake inaonyesha wasiwasi au msongo wa mawazo. Anaonekana kuwa mwenye hali ya huzuni au kuchoka kiakili. Mazingira yanaonyesha hali ya changamoto ya kiafya au kiakili.

Mtu ameketi mezani, anaonekana kuwa na msongo wa mawazo. Ametoa miwani yake na kuiweka pembeni huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Mazingira yanaonyesha hali ya uchovu au mafadhahiko.

mpango ya afya ya akili ina ujumbe unaohamasisisha Watkutiffa Msaada wanapopitia janga moto za kiakili .Ina picha ya mtu mwanya huzuni au anaye fikiria kuwa kina ikiwa na maneno yanayosisitiza umuhimu Wa kuzungumza na kujali afya ya akili.

Dawa ya kisasa ya Paracetamol Infusion IP inaonekana ikiwa ndani ya kifungashio cha hospitali. Imetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya hospitali, hutolewa kwa njia ya mishipa kupunguza maumivu au homa. Mazingira yanaonyesha huduma bora za afya na usimamizi wa dawa.

Mtoto anahudumiwa na daktari bingwa wa watoto. Daktari anaonekana mwenye upole na uangalifu akihakikisha mtoto anapata huduma bora. Mazingira ni safi na ya kuvutia kwa watoto.

Mwanafunzi anaosha mikono yake kwa kutumia maji kutoka kwenye tanki akisaidiwa na afisa wa afya ya umma. Wote wanafuata hatua sahihi za usafi na mazingira yanaonyesha juhudi za kuhamasisha afya bora shuleni.

Mtu ananawa mkono kwa kutumia maji safi, kwenye sinki lililosafi. Anaonekana kufuata taratibu za usafi, huku maji yakitiririka vizuri. Mazingira yanaonyesha hali bora ya usafi na utunzaji wa afya.

Dawa za kienyeji vinaonyeshwa zikiwa zimehifadhiwa vizuri zikitokana na mimea ya asili. Watu hutumia tiba hizi kwa magonjwa mbalimbali kwa kufuata maarifa ya jadi. Mazingira yanaonyesha utunzaji wa ardhi wa tiba za mabavu.

Mmea wa tiba za kienyeji unaonekana ukiwa umepandwa kwenye ardhi yenye rutuba. Majani yake yanaonekana kuwa na afya na huenda hutumika kutibu magonjwa mbalimbali. Mazingira yanaonyesha utunzaji wa mimea ya dawa kwa matumizi ya kiafya ya jamii.

Mashamba yenye mimea ya kijana yanaonekana. Mimea hii hutumika kama dawa za kienyeji. Imepandwa kwa mpangilio mzuri na inaonekana kuwa na afya. Mazingira yanaonyesha matumizi ya asili katika tiba ya jadi.